Hizi pesa za noti za Kenya za zimesoma taifa letu la Kenya. Hizi ni maelfu ya pesa huya mesipanga hizi maelfu ya pesa ambazo zinatumika katika chini Kenya.

Mfanyabiashara amezileta hapa kwa soko mitumba zake ili aweze kuuza hizi manguo. Yeye hufanya kazi za ku,,,

Hapa ni kwa ofisi kuu. Watu wafanyikazi kwa ofisi maofisi wamewacha magari yao hapa nje ili waende wafanye kazi. Hapa inaweza kuwa ni mahali zimetengwa ili watu wenye wako na magari waache hapa na kuna security kubwa kwa wale wenye wameacha gari wanachungiwa.

Mfanyibiashara huyu yeye ameziandika juu ya nyumba chake, yeye anafanya kazi ya mpesa. Yeye uuza vitu kadhaa na pia anaendeleza kazi ya mpesa huku watu wakija kutuma pesa ama kutoa pesa kwa hii duka lake na kununua vitu za duka lake.

Huyu mfanyibiashara a uuza vitu kwa soko yeye uuza vitu kama chakula yeye uuza vitunguu, nyanya viazi na vitu zingine tafauti tafauti kama matunda.

Huyu mwenye nyumba ako na nyumba mzuri sana na yeye ako na gari. Gari hili ameziweka mbele ya nyumba yake ili aweze kuicha gari yake na ingie ndani ya nyumba na aache aende kazini akipitia gari lake.

Hapa ni Kwa sokoni mama huyu anafanya kazi zake Kwa sokoni akiuza bidhaa zake, yeye uzaa vitu kama chakula, nyanya vitunguu viazi na vingine vinginevyo.